Watu wengi wenye rika tofauti wakiwa darasani wakisikiliza kwa makini, jambo linalochangia kukuza maarifa na ujuzi katika elimu ya watu wazima.

Katika darasa ya elimu ya watu wazima, mwalimu anatoa maelekezo kwa wanawake walioketi mbele. Akihakikisha wanapata maarifa muhimu.

Kitabu chenye maandishi na picha zilizochorwa, husaidia watoto wa elimu ya msingi kuelewa masomo kwa urahisi na kwa furaha hivyo kuongeza ufanisi wa kujifunza.

Jengo lina vyumba vya madarasa vinavyotumika kwaajili ya elimu ya msingi, likitoa mazingira rafiki kwa watoto kujifunza na kwaajili ya shuguli za kimasomo.

Kitabu chenye maandishi na michoro husaidia wanafunzi kuelewa masomo kwa urahisi zaidi katika elimu ya msingi.

Chupa zenye vimiminika vya rangi tofauti ziko mezani, huku mwanaume mmoja akiendelea kumwaga kiowevu kwenye bomba la maabara, jambo linalochangia maendeleo ya elimu ya sekondari kwa mafunzo ya vitendo.

Kuna mwanamke amesimama akipokea nakala kutoka kwa mwanaume aliyevaa miwani, huku wakizungukwa na watu baadhi. Hii inaonyesha ushirikiano katika shule za sekondari.

Walimu wanasimamia chumba cha mitihani kwa makini. Huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa nidhamu na uangalifu wakijibu maswali kwa umakini mkubwa.

Mwalimu anatoa maelezo mbele ya darasa akiwa na tarakishi mpakato, huku wanafunzi wakimsikiliza kwa makini na kuandika maelezo muhimu.

Wanafunzi wanasoma kwa pamoja huku wakitumia tarakishi mpakato, jambo linalochangia kujifunza kwa ufanisi na kukuza ujuzi wa kisasa katika mazingira ya chuo kikuu.

Wanafunzi wanamsikiliza mwalimu wao kwa makini darasani, ambapo husaidia kufikisha taarifa kwa njia bora huongeza uelewa katika elimu ya juu.

Mwalimu amesimama mbele akifundisha wanafunzi wakiwa wamepata tarakishi mpakato, wakimsikiliza kwa umakini ili kuweza kuongeza ufanisi wao darasani.

Mwalimu anafundisha kwa kutumia kipanga picha, jambo linalo wezesha wanafunzi kuelewa masomo kwa undani na kuongeza tija katika mchakato wa kujifunza.

Wanafunzi wawili walioketi wakiwa na tarakishi zao za mezani wakifatilia masomo kwa umakini, katika mazingira ya ndani ya chuo kikuu.

Wanafunzi wamekaa nje wakizungukwa na meza na kila mmoja akiwa na tarakishi yake, wakijadiliana kwa shauku kuhusu masomo yao.

Wanafunzi wengi wameketi ndani ya darasa kubwa, wakifuatilia mafunzo kwa makini, ambayo yanatolewa na mwalimu wao. Hatua inayochangia kukuza maarifa na kufanikisha malengo yao ya kitaaluma.

Mwalimu mkuu ameketi katika chumba cha chuo kikuu chenye samani nzuri akiwa na tabasamu, huku amezungukwa na vitabu vingi vinavyomsaidia kuendeleza taaluma yake.

Wanafunzi wanafanya majaribio ya kifaa cha umeme kwa umakini wakitumia ujuzi wao wa vitendo kuelewa matumizi yake na kuhakikisha usalama, jambo linaloimarisha taaluma yao ya ufundi na mfumo wa kisasa.

Wanafunzi waliovaa vifaa vya kujikinga, wakitumia kifaa maalumu cha kukata chuma, hujifunza kwa vitendo na kwa usalama, jambo linalowezesha kuwa mafundi stadi na wabunifu bora.

Wanafunzi waliopo katika chumba cha mafunzo ya ujuzi, wanapata maarifa muhimu kwa kutumia vifaa vya umeme. Huku wakizangatia mafunzo yao kwa umakini wa hali ya juu.

Wanafunzi wanamsikiliza kwa makini darasani, wakipata mafunzo ya ufundi na stadi za kazi zinazowaandaa moja kwa moja kwa ajira na ujasilia mali.